Hili ni shamba la migomba ambalo linaonekana kuwa na mandizi yanayokuwa yameiva zingine hayajaiva shamba moja linaonekana kuwa kubwa na iliyo na majani ya migomba haya yanaonekana kuwa ya rangi ya kijani.